Kuna ng'ombe inaonekana ni zizi la ng'ombe, imejengwa na chuma kuna nyumba ya ng'ombe upande mwingine , chini kuna maji kidogo pia na mchanga , pia inaonekana kuna ndizi upande mwingine wa zizi la ng'ombe.

Kuna akina mama mmoja anaonekana kuwa ni yeye anayepatiana chakula inaonekana ni hafla fulani. Nyuma yao kuna ukuta, pia juu ya kuna mti ambayo inaonekana inapeana kivuli.

Kuna ndizi ambazo zimepangwa kwa utaratibu ,kuna mama ambaye anaonekana kuwa ni yeye anayepanga, kuna duka nyuma yake ile ya miti, kuna meza pia ambaye inaonekana ndizi zimepangwa kwa utaratibu upande wake.

Kuna ndizi ambazo zimeiva, kuna ndizi ambazo hazijaiva , kuna vitunguu , kuna machungwa , ndizi zikiwa zimewekwa juu ili ikuwe rahisi.

Kuna ndizi ambazo hazijaiva. Inaonekana kuwa imekatwa ama haijakatwa kwenye mmea. Inaonekana inatoka kwenye shamba la ndizi pekee. Pia ndizi inaonekana kuwa imekomaa vizuri.

Kuna mimmea ya ndizi, pia kuna nyasi, pia kuna milima. Milima ikiwa na miti, pia kuna ndizi ambazo zimekauka na kuna ndizi ambayo bado zinakomaa zikiwa sawa.

Kuna ng'ombe ambazo zinaonekana kuwa mashine imetumiwa kukamua. Maziwa inaonekana kwenye mitungi ambazo zinaonekana zimetoka kwenye ng'ombe. Pia ng'ombe inaonekana kuwa wako kwenye zizi ama pahali pa kukamuliwa.

Kuna mama abaye anaonekana kuwa anapiga picha akiwa kwenye shamba lake, shamba lake kuna mahidi , kuna mimea ya kienyeji, pia mama huyu amevalia nguo za nyeusi.

Kuna ndizi ambaye zimepandwa inaonekana hizi inatoka kwenye shamba, kuna mwanake ambaye anapanga kuna kikapu kuna mwanaume ambaye anapanda pia chini ni mchangaa

Kuna mama ambaye anaonekana kuwa anapanga ndizi hizi. Ndizi zimeiva. Kuna mama mwengine upande mwingine anayepanga ndizi zake. Kuna meza ambayo wamepangia. Kuna duka kando yao. Posti ya stima inaonekana.

Kuna mtu ambaye amevalia shati ya samawati na kofia anaangalia kamera akiwa ameshika ndizi ambayo imeiva kwa shamba. Inaonekana ni shamba la ndizi peke yake.

Watu wawili wakionekana kuwa wanapima maziwa. Kuna wengine ambao wanaonekana kuwa wanaongea, kuna paketi za kuweka maziwa, kuna dirisha, kuna nyaya za stima, kuna anayepiga picha nyuma ya hawa wanaochoza maziwa.

Kuna ng'ombe ambao wanaonekana kukula. Kuna chuma ambayo imetengwa, imetumiwa kutenga mahali wanakula na mahali wanapokaa. Inaonekana ni zizi la ng'ombe. Mlango imefungwa ili wasitoke.

Kuna mwanamke ambaye anaonekana kuwa anachonga ndizi. Kuna mimea ya ndizi, jini ni mjanga kwa umbali kuonekana ni basi. Pia inaonekana ndizi ambazo zimejongwa.

Kuna mkono ambaye ameshikilia ndizi, ndizi iko na upande viwili pahali imeifaa na mahali bado haijaifaa kwa umbali inaonekana ni nyumba fulani nyumba jua linawaka chini kuna mchanga.

Kuna watu ambao wanaonekana kuwa wanaingia duka la maziwa duka hili mbele yake ina mchoro wa ng'ombe na mtungi wa maziwa inaonekana kuonyesha kuwa hii ni duka la maziwa, kuna mitungi nje yake.